Mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha uzalishaji wa umeme wa joto ardhi, kinachofukuza moshi mwingi wa uvuke kutoka kwenye mfumo yake. Kituo hiki kimejengwa katika eneo lenye mimea mingi ya milima ikiashiria mandhari ya asili.

Kituo kikubwa cha umeme ambacho kinaweza kuwa kituo cha kupoza au kupandisha umeme. Inaonekana kuwa eneo kubwa la nje lililojengwa kwa miundo ya chuma iliyopishana minara mirefu ya usambazaji wa nyaya nyingi za umeme zilizoelekea upande mbalimbali.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa nishati, labda mitambo ya gesi au umeme, eneo hili lina miundo mingi ya chuma, mabomba makubwa ya chuma yanayong'aa na vifaa vingine vya viwandani. Miundo hii imepangwa kwa utaratibu, ikionyesha tata ya kiufundi. Kuna wanafanya kazi wanne wanaonekana wakitembea.

Kituo cha kusambaza umeme. Wakati wa asubuhi au alfajiri kwa sababu ya anga iliyoonyesha mchanganyiko wa rangi ya bluu iliyokolea na machweo ya waridi au machungwa. Kituo hicho kina nguzo nyingi ya chuma.

Daraja refu au tuta lililopita juu ya maji ambalo linaweza kuwa sehemu ya bwawa la maji au kituo cha kuzalisha umeme wa maji. Upande wa kulia na kushoto wa daraja kuna vibaraza za ulinzi zenye rangi ya bluu iliyokolea.

Mandhari ya wazi, inawezekana ni eneo la mashamba au la nje kidogo la jijini lenye nguzo kubwa za umeme wa volteji za juu na nyaya zake. Kuna safu ya nguzo kubwa za chuma za umeme wa kusafirisha umeme wa juu.

Eneo la kiwanda, au mambo makubwa wa viwanda unoaendelea na ujenzi au matengenezo . Kuna majengo makubwa yenye kuta za bati na miundo ya chuma yakiashiria ni majengo ya viwanda. Rangi zao ni kijivu na kijani kibichi.

Kituo kikubwa cha umeme ambacho hutumika kusambaza na kubadilisha volti ya umeme. Tunaona miundo mingi ya chuma iliyosimama wima ikibeba nyaya nyingi za umeme na vishikizo. Kuna transforma kubwa yenye rangi nyeusi ambazo ndiyo hulka kuu ya vitu hivi.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa msongo wa juu ikisimama wima chini ya anga ya buluu lililojaa mawingu meupe. Nguzo hii ina muundo wa kiimani na imepakwa rangi ya fedha, huku sehemu ya juu ikiwa na mistari miekundu.

Kiwanda kikubwa cha viwanda au kituo cha uzalishaji wa nisati labda cha jotoardhi au mitambo ya viwanda kinachotoa mvuke. Kituo kikuu cha picha kinajumuisha miundo mikubwa ya metali kama vile mitambo ya bomba nene, matangi na mifumo ya chuma.

Shamba kubwa la paneli za jua, zilizopangwa kwa safu ndefu, na zinazofanana. Paneli hizi zimefunika eneo kubwa la ardhi, zikienea hadi mbali, na kuunda muundo wa mistari, iliyokolea upeo, wa macho. Kati ya safu za paneli, kuna njia ndogo za udongo, zinazoonekana.

Mnara mkubwa wa chuma unaotumika kubeba nyaya za kusambaza umeme kwa voltage ya juu. Mnara huu umetengenezwa kwa muundo wa kiimani unaoupa nguvu na udhabiti wa kuhimili uzito wa nyaya za hali mbaya ya hewa.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinachoonekana kuwa kikuu cha nishadhi ya joto ardhi. Ktikati ya picha kuna jengo kubwa la viwanda na pande zake zote mibili ina minara inayotoa mvuke mweupe unayopaa angani.

Kituo cha kupunguza au kuongeza volteji za umeme hasa wakati wa jioni au asubuhi na mapema kutokana na mwanga. Kuna miundo mingi mikubwa ya chuma iliyojengwa kwa ajili ya kubeba nyaya za umeme za volteji ya juu.

Nguzo za umeme na vifaa vinavyohusiana na usambazaji wa umeme, labda katika eneo la makazi au kibiashara nchini Kenya. Kuna nguzo mbili kubwa za mbao zinazobeba nyaya za umeme. Nguzo hizo zimetumika sana katika miundo mbinu ya umeme, hasa katika maeneo ya vijijini.

Gogo kubwa la mti limeanguka majini na mnyama mdogo mwenye manyoya ya kahawia kijivu anaonekana akishuka kutoka kwenye gogo hilo kuelekea majini labda akitafuta chakula au kuogelea.

Mtu anayeonekana kuwa wa mfanyakazi wa usafi au mwanaharakati wa mazingira akikusanya taka kutoka kingo za mto au mkondo wa maji. Hali hii inaeza kuonekana katika maeneo mbali mbali, ikiwemo kajiado.

Sanamu tatu za shaba za wanaume, zikiwa zimewekwa mbele ya jengo lenye kuta za mawe na madirisha. Sanamu hizi zimevalia sare za kijeshi au mavazi ya jadi, zikionyesha mitindo tofauti ya mavazi na vifaa. Sanamu ya katikati ndiyo refu zaidi na imesimama wima likiwa imevalia sare ya kijeshi, kofia na kubeba bunduki.

Twiga akichungulia juu ya uzio wa chuma, akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Twiga huyu ana rangi ya kahawia, iliyochanganyika na madoa meusi na pua yake kubwa na macho yake yanajitokeza wazi.

Ndege wawili wa aina ya bachel kasa wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye mawe na nyasi. Ndege hawa wana manyoya yenye madoa meusi na meupe na tumbo jeupe. Miguu yao ni mirefu na ina rangi ya njano iliyokoza na midomo yao ni fupi na imechokaa kidogo.

Mamba mkubwa amelala kwenye nyasi karibu na maji. Mamba yuko katika picha akionekana ametulia kabisa kwenye eneo la kijani kibichi. Nyuma yake kuna miti na mimea mingi. Karibu na mamba, kuna mawe yaliyotawanyika kwenye nyasi.

Eneo linalofanana na makazi duni au mtaa wa banda ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati ,katikati ya picha kuna bomba la maji lililowekwa kwenye ukuta wa bati na mbele yake kuna ndoo na besheni na rangi mbalimbali pinki, zambarau, kijani kibichi na buluu ikiwa na nguo ndani yake yanayoashiria shughuli ya kufua.

Mazingira ya asili yanayofanana na mbuga ya wanyama au hifadhi ya wanyama pori. Mbele ya picha upande wa kulia, kuna mbuni mkubwa akitembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma yake na upande wa kushoto kidogo kuna kulungu wawili.

Kundi la twiga watatu katika mazingira ya asili ya Savana labda katika mbuga ya wanyama au hifadhi. Mbele ya picha kuna twiga wawili wakubwa, mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia wakiwa wamesimama wima na vichwa vyao vikiwa vimetazama mbele.

Msafara mrefu wa magari ya safari yakiwa yamepanga foleni kwenye bara bara ya vumbi katika eneo kavu na wazi. Kunafanana na hifadhi ya wanyama pori au bustani ya taifa. Magari mengi yanaonekana kuwa aina la landcrusier au mini basi zilizobadilishwa kwa ajili ya safari.

Kundi la mbuni watano wakitembea kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Wanyama hao wana rangi nyeusi na miguu miepesi. Nyuma yao kuna mandhari ya mji mkuu wa Nairobi Kenya yenye majengo marefu yakionekana angani chini ya mawingu mepesi.

Kobe anayetambaa kwenye ardhi yenye udongo na majani machache. Kobe huyu ana gamba gumu lenye rangi ya kahawia na madoa meusi. Miguu yake inaonekana ikiwa imechafuka kidogo. Nyuma yake kuna mimea ya kijani kibichi.

Eneo la nje linaonekana kuwa kama kituo cha kulea tembo yatima kutokana na uwepo wa tembo wadogo na watu wanaowajili. Katikati ya picha kuna tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia akisimama kwa miguu yake miwili ya nyuma na kunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa ya kulisha.

Bunge la Kenya, jijini Nairobi, ni picha ya zamani kidogo, labda kutoka miaka ya 1970, kutokana na rangi na mitindo ya picha. Sehemu kuu ya picha ni jengo la Bunge, lenye rangi ya kahawia machungwa, likiwa na mnara mrefu, hasaa unaojulikana sana, na bendera ya Kenya ikipepea juu yake.

Mto pana au ziwa lililotulia likizungukwa na mimea na miti mirefu. Maji yanaonekana meusi na yanang'aa yakionyesha vivuli vya miti na anga. Pande zote mbili za mto zimefunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi, ikiwemo vichaka na miti mirefu.

Watu wawili, wakifanya kazi ya kusafisha taka hasa chupa za plastiki katika eneo lenye mazingira ya asili karibu na maji. Watu hao wawili ni wanaume, wote wamevalia glovu za kazi. Mmoja upande wa kushoto amevaa shati la miraba na suruali ya jeans .

Bustani ndogo iliyopandwa vizuri katikati ya majengo ikionekana kama eneo la mapumziko au ua wa ndani. Katikati ya bustani hio kuna mti mkubwa wenye umbo wa kipekee ukiwa na majani mengi ya kijani kibichi unaofanana na mti wa Bonsai au aina fulani ya mti wa kiasili uliotunzwa.

Eneo lililo athiriwa na mafuriko karibu na makazi yasiyo rasmi au duni yenye mazingira machafu. Mto mkubwa wenye maji ya rangi ya kahawia yaliyo chafuka na yanayo tiririka kwa kasi unaonekana katikati na mbele ya picha.

Hali ya mafuriko na adhari zake pengine nchini Kenya zingizingatiwa tahere ya sasa. Katika picha kuna mto na mkondo wa maji uliokubwa na mafuriko ukipita kwa kasi na kubeba matope na uchafu mwingi.

Mnyama mdogo anayefanana na swara, amesimama kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Ana manyoya ya rangi ya kahawia dhahabu. Sehemu ya chini ya tumbo ni nyeupe na miguu miembamba. Ana pembe ndogo zilizopinda kidogo zinazofanana na zile za swara nduma.

Mandhari ya wazi, labda sehemu ya hifadhi ya wanyama pori, bustani, au eneo la hoteli, katika mazingira ya asili. Mbele ya picha kuna eneo kubwa la nyasi ya kijani kibichi, ambayo zimeanza kukauka kidogo , zikiashiria labda msimu wa kiangazi au ukame.

Simba dume mkubwa amelala chini, akionekana kama amekufa au amejeruiwa vibaya uku damu ikionekana karibu naye. Karibu na simba upande wa kulia kuna mwanaume aliyevaa sare ya kijeshi au ya ulinzi wa wanyamapori.

Ndege wawili wanaofanana wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye miamba na mimea. Ndege hao wana manyoya yenye madoa meusi na meupe yakiwapo uwezo wa kujificha vizuri katika mazingira yao.

Kundi la mbuni wanne wakitembea kwenye eneo la wazi lenye nyasi nyingi. Mandhari nyuma yao inaonyesha jiji kubwa yenye majengo marefu yakionekana kama anga ya jiji. Hii inaashiria kuwa picha imepigwa katika hifadhi ya taifa ya Nairobi ambayo unaojulikana kuwa na wanyama pori.

Mnyama anayefanana na bongo spishi ya swala yenye rangi ya kahawia na milia nyeupe akiwa ameinama akila majani ndani ya eneo lililofungwa labda katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Mnyama huyo ana pembe ndefu zilizopinda. Nyuma yake kuna uzio wa chuma au wavu.

Kundi la watu, labda wafanyikazi wa kusafisha au wajitoleaji wakifanya kazi katika eneo lenye uchafu mkubwa wa maji. Watu hawa wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi na baadhi yao wamevaa buti na viatu vinavyoruhusu kuingia ndani ya maji machafu.

Eneo lililoharibiwa vibaya linaonekana kama limeathiriwa na mafuriko au uharibifu mwingine mkubwa wa kimazingira. Eneo lote limefunikwa na tope jingi la rangi ya kahawia likiashiria maji mengi yaliyosimama hapo awali.

Tembo wachanga watatu, wakiwa katika eneo lenye udongo mwekundu, wakionekana kutunzwa na watu. . Tembo alie mbele ni mdogo, mwenye ngozi ya rangi ya kahawia na amesimamisha kichwa chake kuelekea chini, akionekana akitafuta chakula au akichungulia.

Kundi kubwa la pundamilia wakiwa katika mazingira ya wazi yanayofanana na hifadhi ya wanyama. Mbele kabisa kuna punda milia wawili waliokaa karibu na kamera wakiwa wanatazama pande tofauti kidogo.

Mazingira magumu ya jalaja au eneo la kutupia taka ambapo mtu mmoja anaonekana akichakata taka. Katikati ya picha kuna mtu aliyevalia kofia ya bluu, shati ya kijani hafifu na suruali ya rangi nyepesi akiegemea chini akichukua au kutafuta kitu ndani ya rundo la takataka.

Mtu mmoja akifanya mazoezi ya kukimbia kwenye njia ya udongo iliyo msituni au eneo lenye miti mingi. Njia hio ina rangi nyekundu ya udongo na imezungukwa na majani yaliyokauka yakianguka kutoka mtini.

Twiga mmoja amesimama katikati ya mimea mirefu na miti. Twiga huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea na mapaka meusi yanafanana umbo la miraba ambayo ni tabia ya twiga. shingo lake ndefu na miguu yake mirefu inajulikana wazi.

Nyati mweusi mkubwa amesimama ndani ya maji yenye rangi ya kahawia. Nyati huyo ana pembe kubwa zilizopinda, na anaangalia moja kwa moja kwenye kamera. Nyati mwingine anaonekana kwa sehemu ya nyuma yake, pia akiwa ndani ya maji.

Kiasi kikubwa cha takataka na uchafu barabarani huku wafanyi kazi wa usafi wakionekana karibu, ikidhibitisha changa moto za usimamizi wa taka katika maeneo ya mjini .Katikatika ya picha kuna rundo kubwa la takataka iliyochanganyika na udongo au matope.

Kituo cha mabasi madogo au eneo la maegesho ya magari ya abiria likiwa na mabasi kadhaa yaliyoegeshwa. Kuna mabasi ya aina mbalimbali ikiwemo matatu yenye rangi za bluu na manjano pamoja na matatu mengine yenye rangi nyekundu na bluu yaliyo na mapambo ya kawaida ya magari ya umma nchini Kenya.

Barabara kuu lenye magari mengi yanayosafiri yakiwemo mabasi, malori magari madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna reli na treni au uzio, na upande wa kulia kuna majengo ya biashara.

Manthari ya kituo cha mabasi au eneo lenye shuguli nyingi la usafiri nchini Kenya hasaa jijini Nairobi kutokana na kuwepo kwa matatu. Katikati ya picha kuna matau ya rangi ya chungwa iliyopangwa kwa michoro ya rangi mablimbali na maadishi ikiwemo Isuzu mbele.

Barabara pana lenye msongamano mkubwa wa magari ikiwemo mabasi, matatu, malori, na magari madogo. Magari yamesimama au yakisonga polepole, kuashiria foleni ya magari. Kando ya barabara, upande wa kushoto, kuna majengo ya biashara na vibanda vidogo.

Barabara yenye magari mengi, njia za reli na majengo inaonekana kuwa eneo karibu na kituo cha reli kama inavyoonyeshwa na bango la welcome to pipeline railway station lililo chini kushoto. Upande wa kushoto kuna barabara iliyojaa magari ikiwemo matatu.

Eneo la kituo cha mabasi nchini Kenya likiwa na mabasi mengi. Katikati ya picha kuna matatu mbili matatu iliyokaribu zaidi ni ya rangi nyekundu na kijani kibichi ikiwa na maandishi kama Solid Rock na mchoro wa simba. Inaonekana kuwa abiria wanashuka au kupanda . Matatu nyingine nyeupe inaonekana nyuma yake na upande wa kulia.

Barabara kuu yenye magari mengi, yakiwezekana ni barabara ya gari mbili au barabara kuu ya jiji. Kwa mbele na upande wa kulia, kuna watu wawili wamesimama kando ya barabara wakionekana kusubiri au kuangalia magari yanayopita.

Basi dogo la abiria ambalo ni usafiri maarufu sana wa umma jijini Nairobi. Matatu hii inaonekana ikiwa imepaki kando ya barabara ikiwezekana imepakia au kushusha abiria. Ina rangi ya kijivu, buluu na chini.

Mabasi mawili aina ya matatu, ambayo ni maarufu kwa usafiri wa umma, nchini Kenya. Basi lililo mbele lina rangi nyingi maridadi, kuna blue , nyeupe na rangi ya chungwa, limepambwa kwa michoro mbalimbali, na lina jina, joy mix upande wa mbele juu.

Eneo lenye shughuli mingi, jijini, likiwa na magari matatu, madogo, na idadi kubwa ya watu wakitembea au wakisubiri usafiri. Inaonekana kuwa katikati jiji la Nairobi. Katikati ya picha, kuna matatu ya rangi ya blue na stika, Moana, mbele yake, ikiwa na usajili, KDR 568 Z. Nyuma yake, kuna matatu mengine.

Basi ndogo la abiria aina ya matatu lenye rangi ya buluu iliyo kolea na mistari ya manjano iliyo pakiwa kando ya barabara lenye shughuli nyingi. Hii inatoa taswira ya kawaida ya maisha ya jijini Nairobi. Matatu huu inaonekana ikiwa katika hali ya kuchakaa kidogo, ikiwa na vumbi na alama za matumizi.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, ambalo lina onekana kuwa kituo cha mabasi hapa Nairobi. Kuna mabasi mawili yalio jaa watu, moja la rangi ya blue na jingine la rangi ya manjano iliyo kolea yakiwa yameegeshwa barabarani.

Eneo la kituo cha mabasi au matatu labda katika jiji la Nairobi ambapo abiria husubiri usafiri. Inafanana na kituo cha mabasi cha jijini. Mwanamke aliyevaa shati la bluu na suruali nyeusi anashikilia bango kubwa lenye nambari forty six kwa herufi kubwa nyekundu.

Matatu basi ndogo la abiria ambalo ni usafiri maarufu sana wa umma nchini Kenya ikiwa katika kituo au sehemu ya kupakia abiria. Matatu hii inaonekana kuwa na rangi ya cream na nyeupe iliyo changanyika na alama ya rangi nyingine.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi madogo ya abiria, yanayojulikana kama matatu nchini Kenya. Matatu hizi zina sifa za kuwa na mapambo ya kipekee na rangi mbalimbali. Mbele kulia, kuna matatu yenye rangi ya kijivu na mstari mpana mwekundu chini, juu ya kioo cha mbele kikimeandikwa family .

Mandhari yenye shughuli nyingi katika mji mkubwa, ikiwezekana jijini Nairobi. Kuna mkusanyiko wa watu wengi, magari na miundombinu ya jiji. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna gari jeupe na mtu aliyevaa begi mgongoni akipita kando yake.

Basi dogo la abiria aina ya matau ambalo ni usafiri maarufu sana katika jiji la Nairobi. Matatu hii inarangi ya kijivu, blue na nyekundu ikiwa na muhundo wa kisasa zaidi na maadishi Metro Trans upande wake.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika mji ikiangazia usafiri wa umma hasa matatu na watu wanaosubiri au kutembea. Katikati ya picha, kuna matatu ya rangi kijani kibichi yenye michoro maridadi na rangi nyinginezo kama vile zambarau.

Barabara kuu katika mji wa Nairobi, Kenya. Kuna mchanganyiko wa magari, waenda kwa miguu, na mabasi ya abiria pamoja na majengo marefu. Barabara imejaa magari hasa matatu, mabasi ya abiria ya umma ambayo ni sifa bainifu ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Barabara kubwa yenye magari mengi yanayoendeshwa pande zote mbili. Ni barabara yenye michoro mingi ikiashiria kuwa ni njia kuu ya usafiri. Katikati ya picha kuna daraja la watembea miguu la rangi ya kijani, kibuluu, lililovuka barabara.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika kituo cha mafuta cha TotalEnergies hapa Nairobi likiwa na daladala nyingi na watu. Katikati na upande wa mbele wa picha kuna daladala kadhaa zikiwa zimeegeshwa au zikichukua abiria.

Eneo lenye shuguli nyingi linalofanana na kituo cha mabasi au sehemu ya kupakia abiria, labda huku Nairobi kutokana na mazingira na mtindo wa matatu. Kituo kikuu cha picha ni matatu yenye rangi ya buluu na njano. Matatu hizi zinajulikana nchini Kenya kwa usafiri wa umma.

Matatu ambalo watu wengi wanaitumia kusafiria katika jiji la Nairobi. Matatu hii ina rangi ya kijani kibichi na manjano na imepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali yenye staili ya kipekee kama inavyoonekana kwenye vioo vya mbele na pembeni.

Kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa umma lenye shughuli nyingi, ambalo linafanana sana na vituo vya matatu jijini Nairobi, Kenya. Kuna mabasi mawili madogo yaliyoegeshwa, yakiwa na rangi na mapambo mbalimbali kama ilivyo kawaida kwa matatu za Kenya.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari na watu. Kuna aina nyingi za magari kama malori, mabasi, magari madogo na magari ya kubebea mizigo. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na baadhi wakivuka barabara.

Bomba la maji lenye kiunganishi cha chuma na valvu ya rangi ya shaba au njano. Bomba lenyewe linaonekana kuwa la plastiki nyeusi labda HDPE na lina mistari ya bluu inayoashiria matumizi yake kwa ajili ya maji.

Eneo la ujenzi au ukarabati ambapo bomba refu la rangi ya bluu au nyeusi limewekwa ndani ya mtaro wa udongo. Udongo unaonekana kuwa na matope na sehemu zingine zina maji, ikionyesha kuwa eneo hili lina unyevu au limepita mvua.

Bomba la kijani kibichi linalounganishwa kwa kutumia kiunganishi cha blue likiwa limezikwa kwenye sehemu chenye udongo. Udongo unaonekana mkavu na umepasuka kidogo ukiashiria kua labda ni eneo lenye ukame au limekauka.

Kundi la watu wamesimama nje, inaonekana kama wamekusanyika kwa ajili ya tukio fulani. Mbele ya picha kuna mwanamke mchanga amesimama akiegemea ukuta au kizuizi. Amevalia fulana nyeusi yenye maandishi meupe na sketi nyeusi.

Mabomba makubwa ya chuma yenye rangi ya bluu yaliyopangwa kwa safu na yamefungwa kwenye sakafu ya zege. Mabomba haya yamepindika katika umbo la U na yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa kusukuma au kusafirisha maji.

Sehemu ya ndani ya jengo ikionyesha paa lenye muundo wa mbao na bati la uwazi pamoja na mifumo ya mabomba na umeme. Zina muundo wa mbao ulio wazi na huunda pembe tatu na maundo mengine ya kijiometri. Juu ya muundo huo wa mbao, kuna bati za plastiki au zenye uwazi.

Rundo la mabomba meusi makubwa, na yaliyotengenezwa kwa plastiki. Mabomba haya yamewekwa juu ya ardhi, yenye vumbi na nyasi chache zilizokauka. Nyuma ya mabomba kuna eneo kubwa la kijani kibichi, linalofanana na shamba, au mpunga, au mimea mingine ya shambani.

Rundo la mabomba meusi ya plastiki yanaonekana kuwa yamekusanywa kwenye eneo la ujenzi. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya ukubwa tofauti na baadhi yana mistari ya buluu pembeni yake, ambayo huashiria matumizi yao labda kwa maji.

Barabara ya udongo iliyoharibika yenye matope na maji machafu. Sehemu kubwa ya barabara imejaa mashimo na mabawa madogo ya maji meusi, ikionyesha kuwa huenda kulikua na mvua na au mfumo duni wa mfereji wa maji.

Mirija mingi ya plastiki, iliyopangwa katika rundo kubwa. Mirija hii Ina rangi ya kijivu na Ina kipenyo kinachofanana. Mirija imepangwa kwa uangalifu, ikitengeneza mfuko wa piramidi au rundo iliyopangwa. Huku miisho yake ya miviringo ikitazamana.

Eneo la udongo wenye matope na maji machafu. Katika matope hayo, kuna taka mbalimbali ikiwemo vipande vya mifuko ya plastiki au karatasi nyeupe zilizokunjana na kuchafuka. Pia kuna vipande vingine vya taka ambavyo vimechanganyika na matope.

Bomba la maji, likimwaga maji kwenye mkondo wa maji au kidimbwi likizingukwa na kuta za mawe. Katikati ya picha kuna bomba la chuma au la saruji lenye rangi ya kutu au giza ambalo linatoa mkondo wa maji. Bomba linaonekana kuwa limefungwa kwenye ukuta wa mawe.

Rundo la mabomba ya chuma yaliyotumika na yenye kutu, yakiwa yametupwa kwenye udongo au eneo la ujenzi. Mabomba haya yanaonekana kuwa makubwa na mazito yakiwa yamefunikwa na udongo na uchafu. Mabomba mengine yamelazwa juu ya mengine.

Trella ya tanki ya maji au mbolea ikiwa imepakiwa kwenye shamba lenye nyasi na maua ya manjano na inaonyesha mandhari ya kilimo. Kituo kikuu cha picha ni trella kubwa ya zamani yenye tanki ya silinda ya rangi ya kijivu au nyeupe iliyofifia.

Mfumo wa mabomba makubwa ya viwanda yaliyokuwa yakitumika yakiwa yamefunikwa na kutu ,mimea na yamezama kwa kiasi fulani kwenye maji machafu. Inaonekana kuwa sehemu ya kiwanda kilichoachwa au mfumo wa zamani wa maji.